Gari zuri la kisasa limefunguliwa milango kuonesha sehemu ya ndani ilivyosafi na ya kuvutia, ikiwa limepangwa vizuri kwaajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, ikiakisi viwango vya kisasa na uimara wa muundo wa kipekee.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu ya ndani ilivyo safi na ya kuvutia, ikiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, likionyesha viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Muuzaji anamimina maziwa kutoka kwenye jagi na kuweka kwenye kikombe, mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Ambapo chombo huwekwa mbele na hulipia kwa kutumia mfumo wa kiautomatiki, ili kupata maziwa safi na salama, tayari kwa kunywa.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mteja kasimama pembeni ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Chumba cha hoteli chenye mandhari ya kuvutia ikiwa na kitanda cha mbao safi kilichopambwa kwa shuka jeupe. Taa ya jioni ikiangaza kwa utulivu na kiti cha kufanyia kazi kimewekwa kwenye kona pembeni. Mandhari ya ndani yanaakisi usafi, mwanga wa kutosha na mazingira yanayo mkaribisha mgeni kwa ajili ya starehe au kupumzika.

Taa nzuri zinatoa mwanga wa kuvutia juu ya kaunta huku menyu inaning’inia kwa ubunifu ukutanu na urembo wa asili unajitokeza kupitia mapambo ya mianzi na maua pori, mazingira ya hoteli yenye mvuto wa kipekee kwa ajili ya kukaribisha wateja wanaokuja kupumzika jioni hii.

Ndani ya soko mteja anakabidhiwa bidhaa zake toka kwa muuzaji aliyesimama pembeni ya meza zake, zilizopangwa bidhaa mbalimbali kama vile machungwa, maembe, mayai, karoti na mboga za majani. Akisubiria wateja kama hao wanaonunua bidhaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Nguo zilizopangwa vizuri ndani ya duka nyingine zimepangwa juu ya meza na nyingine zimetundikwa zikiwa zinapunguzwa asilimia arobaini, hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti ambayo huwapa wateja uhuru wa kuchagua bidhaa wanazotaka.

Makoti ya suti yametuandikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio bomba, yakiwa na rangi na miundo tofauti. Hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambayo huwapa wateja uhuru mfano wa kuchagua mavazi wanayoyataka.

Katika duka kubwa la kisasa mteja anachagua viungo na matunda kama pilipili hoho, matango na kabichi vilivyopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri vikiwa na rangi ya kuvutia inayoonyesha ubora na usafi wa bidhaa, huku mazingira ya duka yakiwa nadhifu nayakuvutia manunuzi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa safi na lenye mwanga wa kupendeza vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu, kuanzia soda hadi juisi za matunda safi, mpangilio wake unawavuta wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu.

Ndani ya duka kubwa la kisasa safi na lenye mwanga kupendeza, wateja wanachagua vyombo vya plastiki mbalimbali vilivyopangwa juu ya rafu ya kupendeza, mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu.